Tiba ni muhimu sana. Unapata madawa pia yale ya kitamaduni yanafanya kazi mzuri. Unapata tiba kwa asili ya mia moja unapotumia ata majani ama yale matibabu yenye unaandikiwa na mtu amesomea ata miti hayo. Usiende kutafuta mtu ambaye hajui umuhimu ama akiweza kuyaweka pamoja yanafanya afya yako inakuwa mbaya.

Si kila mama katika nchi anaweza kufika hospitalini ili kujifungua. Tunapata watu wa aina mbalimbali wanajaribu kujifunza na kupata hekima ya kusaidia mama hao. Wamama hao wamekaa chini ili waweze kuelezwa jinsi ya kutunza mimba na wakati wanapopata watoto ni nini kinachotendeka.

Kuna aina mingimingi ya ulemavu, inaletwa na aina mingi ya ajali, ugonjwa. Mtu huyu anafanya zoezi, ili aweze kusaidiwa kupona baada ya ugonjwa na daktari. Mtu huyu anapata kuwa kusaidika, ili aweze kutembea ama aweze kusimama.

Chanjo la MMR ni muhimu sana. Lina kusaidia kitibu measles, mumps na rubella. Chanjo hilo linapatikana katika hospitali au zahanati nyingi katika hospitali zetu. Serikali imeweza kuhakikisha kwamba kila mtu amepata chanjo hilo, ili gonjwa linapokuja, lisiweze kuathiri watu.

Mafuriko huleta madhara sana, mvua inaponyesha, maji inajaa, unaweza kupata inaingia kwa maboma, na inaharibu barabara, lori hizi zimeanguka, zilikua zinasafirisha mizigo, na kuanguka kwao inaleta hasara kubwa sana, lazima pia utafute usaidizi, ili lori hizi, ziweze kuinuliwa.

Mkasa wa moto, unaeza tokea wakati wowote, na ni vizuri kufunza kila mtu, vile watafanya, mkasa wa moto unapotokea, unapata kwamba, iki, mkasa huo ukitokea. Watu wanashindwa cha kufanya kwa sababu hawajapata masomo mazuri, hawa ni watu wanajaribu kujifunza ili kukinga moto unapotokea.

Watoto ni vibaraka kutoka kwa mungu. Ukipata mmoja, sawa sawa. Kama huyu amepata wawili na hata maafisa wa afya ama madaktari wameweza kupata furaha sana kwa sababu unapopata mtoto, umesaidia boma na umeendeleza kizazi. Watoto ni muhimu sana katika nchi yetu.

Virutubisho vya dawa ni muhimu sana. Dawa hizi mtu anameza kila siku. Inaweza kukusaidia sana katika afya yako. Si lazima uandikiwe kwenye hospitali. Unaweza kuyanunua kwa duka ya madawa na si lazima mtu ayanywe lakini ni muhimu sana.

Daktari huyu anasaidia mgonjwa ambaye ana upungufu wa kutembea. Anamsaidia ili aweze kupata kutembea. Hii inasaidia watu ambao wanashida mbalimbali za mwili au upungufu.

Ukienda hospitalini daktari wanakuitisha mkojo ambayo watapima waweze kujua shida zaidi iliyo katika mwili yako ni gani. Wanapopima wanakusaidia kupata madawa mazuri na uweze kupata afya bora, na pia mkojo huo unapo maliziwa unamwagwa kando yasiweze kutumika tena.

Dawa ni muhimu sana katika afya ya mtu. Unapoandikiwa madawa katika hospitali, katika duka la dawa ni lazima uweze kufuata maagizo yake, ili uweze kupata nafuu na uweze kupata buheri wa afya.

Chanjo ni muhimu sana. Tunaona kila hospitali unaweza enda kutembea, utaweza kuandikiwa chanjo ambalo litakusaidia, ili uweze kuepuka magonjwa mbalimbali. Chanjo hii lazima uweze kupatiwa, na afisa wa afya katika hospitali.

Teknolojia katika hospitali ni muhimu sana. Mtoto anapozaliwa kuna wenye ambao wanazaliwa wakiwa wadogo zaidi au wamefika umri lakini wanashindwa kupumua. Lazima wawekwe mahali waweze kuangaliwa kwa makini ndio afya yao iendelee kunoga na waweze kukuwa watu wazuri.

Umati huu wa watu umekusanyiki ili kushuhudia mkasa huu wa moto. Vitu vingi vimechomeka. Watu wamesikitiswha. Biashara zimechomeka. Watu wanajaribu kufarijiana na kujaribu kupata suluhisho kwa nini moto huu ulifanyika.

Hii ni dawa ya Risperdal ambayo inapatikana hospitali ama vile vile duka ya madawa. Inasaidia sana katika maumivu na pia unapotaka lazima ukue umeandikiwa na daktari kutoka hospitalini si kuenda tu na kuitisha katika duka la madawa.

Tunapaswa kuenda hospitalini kuangaliwa hapa na pale kila wakati kwa sababu unapokaa na pia ukiona hauna shida lolote utapata pia wana shida iliyo imenyamaza katika mwili. Ni vyema kuenda enda kushughulikiwa na kuangaliwa na daktari na pia aweze kukupa ushauri mwingi ama ushauri bora wa kutunza afya yako vizuri.

Magonjwa hutokea kila siku na wakati wowote. Unaposikia mwili wako ukona shida ama hupati nafuu, kimbia katika hospitali na ukipata magonjwa haya ni ambayo yameenea sana , lazima serikali iweze kuweka kliniki mahali ili watu wote waweze kupata chanjo hio. Chanjo ni muhimu sana shugulikia afya yako ili uweze kuwa bora.

Mkasa wa moto unaweza tokea wakati wowote na mahali popote. Kama sisi, tunafaa tujaribu kupata namna au njia za kujikinga ama tunapoweza kukabiliana na mkasa wa moto jinsi tunafaa kushughulika. Watu hawa wanakimbia kwenda kuona moto na wanaweza adhirika pia inapoongezeka.

Matibabu ya kitamaduni pia si mbaya, utapata watu wana amua kuchukua mwelekeo huo, kwa sababu, unapata matibabu ambayo yameshugulikiwa na wataalamu, yamekua, bei gali, na lazima ushugulikie afya yako, ama ugonjwa wako, na hauna pesa hio, unaenda kwa watamaduni, wanakukorogea dawa, ambayo pia ni nzuri, unatumia, na unapata nafuu.

Nzige wanajulikana kuharibu mimea sana. Nzige hawa wamejaa kwenye mahindi na punde wanapomaliza kuila yote wanatoroka. Wengine wanakula hizi nzige na wengine wanalia sana kwa sababu ya uharibifu wao katika kila eneo.

Choo ni muhimu sana katika kila boma ama kila mahali ambapo mtu anaenda. Huu mlemavu ameweza kupata choo hili na tunaweza tunaona dili la maji na lina maanisha kuwa limewekwa vizuri na watu wanaweza litumia bila kuwa na shida ya afya.

Huyu ni afisa wa afya ambaye amevaa barakoa anataka kupatiana chanjo. Nyuma yake tunaona foleni ya watu ambao wanangoja chanjo hilo ili waweze kupata nafuu.

Huyu ni afisa wa afya, ameshikilia sindano na dawa ambalo linakaa chanjo aweze kudunga mtu. Amevaa barakoa ili aweze kumsaidia mtu aweze kupata nafuu.

Mwanamke huyu anakaa kuwa na furaha tele, ameshikilia bidhaa yake ya kazi ako tayari kuenda kushughulikia watu. Mtu huyu anakaa kupenda kazi yake na pia kwenye nguo yake amevaa logo ya kazi yake.

Hawa ni maafisa wa afya ambao wamebeba viti na meza, ili waweze kujikusanyika mahali ili waweze kusaidia ama kuwaelimisha wakenya kuhusu aina mbalimbali ya huduma wanapatiana.

Hii ni chanjo ambalo linakusaidia kuepuka ugonjwa unaojulikana kama yellow fever . Punde unapotoka kwenye nchi moja kwenda nyingine, lazima udungwe chanjo hili, ili usiweze kupata ama usipeleke ugonjwa huo wa katika nchi nyingine. Pia tembe hayo ni ya kukusaidia kwa maumivu wa ugonjwa huo au chanjo hiyo.

Hapa ni afisa wa afya na msaidizi wake, wanashughulikia mtoto mdogo ambaye amezaliwa na anawekwa kwenye mashini yanayomsaidia kuweza kupona na kubaki hai na kupumua vizuri.

Hawa ni maafisa wa usalama ambao wanasaidia kusafisha na kuhakikisha kuwa hakuna aina ama viungo ama virusi vya ugonjwa umebaki kwenye mahali wagonjwa walikua wamekaa, ama kuweza kuruka kutoka eneo moja ama lingine ili kuendeleza ugonjwa.

Huyu mama mzee ambaye amekula chumvi, anafurahia maji ambalo linalotoka kwenye bwawa kwenye eneo inalokaa limekuwa na ukame kwa muda mrefu.

Hapa ni hospitalini ambapo watu wamepanga foleni, ili kuweza kupata chanjo ambalo afisa wa afya anawadunga na kuwasaidia. Wote wamevaa barakoa, ili wasirukishe ugonjwa kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine.

Huyu ni daktari na msaidizi wake wako katika hospitali, wanamhudumia mama ambaye anaonekana ako na shida la meno. Daktari anajaribu kumtibu ili aweze kupata nafuu aweze kusikia vizuri.

Huyu ni afisa wa afya ambaye ako kwenye maabara. Anajaribu kupata suluhisho la ugonjwa kwa kuchanganyachanganya baadhi ya kemikali zinazopatikana pale ndani ile aweze kupata suluhisho.

Hii ni nyumba ambayo ilijengwa na ikaweza kuporomoka na kuanguka na kupeleka watu hasara. Watu wamesimama na masimu waweze kurekodi ili kujulisha wengine kuhusu tendo hilo.

Hii ni mashua ambayo imebeba mizigo ya mtu ambaye ameathirika na maji. Mvua ilikuja kwa wingi ikapasua ziwa na maji ikaweza kuingia kwenye manyumba, ikawafanya watu waweze kuhama na mashua ndio njia pekee ambayo wanaweza tumia ili waweze kupata mahali ambapo pamekauka.

Huyu ni daktari wa meno na msaidizi wake wa dental mind . Hawa wanamsaidia mgonjwa huyu kuweza kusikia nafuu kwenye jino lenye linalomsumbua na pia wanaweza itoa ama kuirekebisha ili aweze kusikia vyema mwilini.

Hii ni dawa ya watu ambao wako na kifafa. Dawa hii inawasaidia kuweza kusaidia ugonjwa wao na pia punde wanaposikia vibaya mwilini, wanaweza kuikunywa dawa hii iko kwenye chupa la lita tano.

Huyu ni mmama ambaye ameleta mtoto wake hospitalini, ili aweze kupata chanjo na afisa wa afya ameweza kutayarisha chanjo hilo na kuweza kumdunga mtoto na anamzibia mahali alipodunga, ili damu lisiweze kutiririka mingi sana.

Hii ni aina mbalimbali ya madawa yanapatikana katika duka la madawa. Si lazima uende hospitalini kuweza kuyapata bali yanapatikana katika duka yoyote katika eneo mbalimbali za nchi hii ya Kenya.